Daktari jinsia ya kike akiwa amembeba mtoto. Daktari huyu amebobea katika utoaji wa afya na uhakikishaji mzuri wa mtoto kukua. Pia wanatoa huduma kama vile: chanjo na miongozo tofautitofauti, ili mtoto apate kwenda kukua katika afya nzuri.

Dawa za jadi zikiwa zimewekwa katika mzani ili kupima uzito. Dawa hizi husaidia katika kutoa huduma za afya, haswa kwenye kutoka maeneo ya vijijini, ambayo mifumo ya kawaida ya huduma za kiafya ni duni. Dawa hizi ni rahisi kupatikana katika maeneo hayo na pia hushaurika katika matumizi yake.